Dawa inayotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama, ikiwemo ugonjwa wa viungo, ambayo inatumiwa sanasana na mbwa.

Watu wawili wakiwa katika sehemu, ambayo inatumika kuhifadhia pembejeo za kilimo, ikiwemo mbolea ambapo wanachambua na kutoa matakataka yakiwemo plastiki.

Pembejeo za kilimo ambazo zimewekwa kwenye kiroba chenye rangi nyeupe, ambazo zinatumika kama mbolea kwa ajili ya kusaidia kukuzia mimea.

Mfanyabiashara wa pembejeo za kilimo akiwa katika duka linalouza bidhaa hizo, ambazo zengine zipo ndani na nyingine zipo nje zilizowekwa kwenye viroba mbalimbali akiwa anaongea na mnunuzi.

Muuzaji wa pembejeo za kilimo, akiwa katika duka linalouza bidhaa hizo ambazo zimewekwa katika kabati lililojengwa kwa kutumia mbao.

Duka linalo jishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo ambapo ikiwemo nyingi ni mbegu za kilimo zilizoifadhiwa kwenye vifungashio vya bati. Vilevile kuna kamera iliyowekwa juu.

Dawa ya wanyama ikiwemo ng'ombe ambayo imewekwa kwenye kifungashio cha aina ya chupa chenye mfuniko wa rangi nyeupe, kwa ajili ya kutibia matatizo ya wanyama.

Watu wawili wakiwa wamekaa, mbele yao kukiwa na meza na pembeni yao kukiwa na kabati linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi dawa, zinazotumika katika shughuli za ufugaji.

Watu wawili mwanamke kwa mwanaume wapo katika duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambapo wamesimama mbele yao kuna kiroba.

Mwanamke mmoja akiwa kwenye duka linalojishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo, ambazo zimewekwa kwenye makabati.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe, pia vimewekwa na kupangwa katika eneo moja.

Vijana wawili walioshikilia machepeo kwa ajili ya kuchota mbolea, ili waikusanye na kuiweka katika eneo moja.

Chupa mbili za dawa zenye rangi ya njano, zipo juu ya boksi lenye rangi ya kaki nyuma yake kukiwa na maboksi yenye rangi nyeupe.

Dawa ya kutibu magonjwa ya wanyama, iliyohifadhiwa kwenye kifungashio chenye mfuniko mweupe. Huku, boksi lake likiwa linapicha ya mbwa na paka.

Dawa iliyowekwa kwenye chupa yenye rangi ya kahawia, yenye lebo pamoja na boksi lake likiwa na maneno yameandikwa kuelezea dawa hiyo pamoja na picha ya mbwa na paka.

Dawa ya kuku ya kampuni ya CIBUS iitwayo "BROILER BOOSTER" yenye picha ya kuku wawili, ambapo kifungashio chake kina rangi nyeupe, nyekundu pamoja na bluu.

Mkaguzi aliyevaa shati jeupe, akiwa anakagua dawa zilizopakiwa kwenye mfuko, huku nyingine akiwa amezishikilia mkononi.

Dawa kwa ajili ya kuwapatia virutubisho kuku, iliyofungwa kwenye kifungashio chenye rangi ya bluu pamoja na kijani, yenye picha ya vifaranga vya kuku pamoja na majogoo.

Vijana watatu; wanawake wawili, mwanaume mmoja wakiwa wamesimama mbele ya bango pia wameshikilia viroba vyenye rangi nyeupe pamoja na bluu.

Dawa ya wanyama iliyowekwa kwenye kifungashio chenye rangi ya zambarau, chenye picha ya mbwa iitwayo ''superdog''.

Vijana kadhaa wakiwa wamesimama mbele ya mtambo unatumika kwa ajili ya kufungia viloba, huku kukiwa na magunia yenye rangi nyeupe ambayo teyari yameshafungwa.

Mkulima aliyevaa nguo yenye rangi nyeusi, akiwa mbele ya banda lililobeba mbolea ijulikanayo kama samadi, huku nyingine akiwa ameibeba mikononi mwake.

Wakulima wa mazao ya biashara yajulikanayo kama nyanya, wakiwa wametoka kuvuna na kuzipakia bidha hizo katika matenga yaliyotengenezwa kwa mbao.

Mkulima wa mazao ya kibiashara, akiwa ametoka kuvuna mazao hayo na kuyaweka kwenye viroba, ambayo yanajulikana kwa jina la pilipili hoho.

Kilimo cha mazao ya kibiashara ambacho kimepandwa katika eneo dogo, kimetumia njia ya kupandikiza miti, ili kusaidia mimea iweze kukua.

Wakulima wa mazao ya kibiashara aina ya viazi, ambavyo vimewekwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe, pamoja na kufungwa na kamba kwa juu, wakiwa wanataka kupakia kwenye gari.

Shamba ambalo hutumia eneo dogo linalotumika kwa ajili ya kupandia mazao ya kibiashara ikiwemo mbogamboga, vilevile limewekewa uzio wa kutumia mbao.

Mkulima wa zao la kibiashara ijulikanalo kwa jina la nanasi, akiwa ametoka kuvuna zao hilo na kunibakia kuweka kwenye tenga kwa ajili ya kupeleka iliyaweze.

shamba lilopandwa mimea jamii ya mipapai, ambayo imetoa matunda na yameshaanza kuiva, huku mengine yakiwa chini yamedondoka.

Wakulima wawili, wanamke kwa mwanaume, wakiwa wamechuma mazao ya kibiashara kutoka mtini, ambayo iliyekana nayo kama maembe.

Wakulima wa zao la kibiashara, lijulikanalo kwa jina la kahawa wenye jinsia ya kike wakiwa katika shamba ambalo limezalisha mmea huo huku wakiwa wanafanya shughuli ya kuvuna

Mkulima wa zao la kibiashara ambayo ni maembe yaliyokuwa yameota kwenye mti, akiwa anaongea na mnunuzi ambaye ameyashikilia.

Vijana wawili wakiwa katika shamba, wakifanya shughuli ya uvunaji wa zao la chai kwa kuweka katika matenga waliyo yabebelea mgongoni.

Wakulima wa zao la kibiashara lijulikanalo kwa jina kahawa wakiwa wameweka zao hilo kwenye viroba, huku wakiwa wanafanya ukaguzi ama kuchambua zao hilo.

Mkulima akiwa anakagua mazao ya kibiashara aina ya mahindi, ambayo yamepandwa kwenye shamba. Pia yamekwisha komaa.

Wakulima wawili, ambao wana jinsia ya kike, wakiwa wanavuna zao la kibiashara, ambalo lijulikanalo kama kahawa katika shamba.

Shamba la mazao ya biashara, ikiwemo migomba pamoja na mti wa mpapai, ambao bado haujaanza kutoa matunda.

Wakulima wa zao la kibiashara lijulikanalo kwa jina la parachichi, wakiwa wameyaweka mazao hayo kwenye vifungashio vya aina ya tenga vyenye rangi ya bluu.

Wakulima wawili walioshikilia visu wakiwa wametoka kuvuna zao la kibiashara lijulikanalo kama ndizi vile vile wakiwa wamezipanga pamoja.

Kilimo cha kisasa cha zao la biashara, ambapo zao hilo lijulikanalo kama nyanya, likiwa limelimwa kwenye shamb,a huku kukiwa na nyingine zilizoanza kuiva, pamoja na zisizoiva zenye rangi ya kijani.

Mkulima wa zao la kibiashara lijulikanalo kwa jina la papai akiwa kwenye shamba, huku akiwa ameshikilia mazao hayo mikononi ambayo yameiva.

Kilimo cha mazao ya biashara ambacho kinazalisha matunda jamii ya matango ambayo yamelimwa katika shamba la kisasa, pia limewekewa bomba kwa ajili ya kumwagilia.

Mazao ya biashara aina ya nyanya, ambayo yamevunwa katika shamba na kuwekwa katika eneo moja ambapo kuna zilizoiva na zisizoiva.

Zao la kibiashara la aina ya nyanya likiwa limetoka kuvunwa katika shamba na kuwekwa kwenye vifungashio cha aina ya tenga chenye rangi nyeusi

Bidhaa ya kilimo aina ya kahawa ikiwa imepangwa na muuzaji kwenye ndoo kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana aliyetoka kuvuna mahindi ambapo ameyakusanya katika eneo moja, huku akiwa anapima mahindi hayo kwa kutumia ndoo.

Shamba lililopandwa mimea jamii ya migomba, ambapo kuna mgomba ambao umezalisha, mkungu wa ndizi zinazokomaa.

Wauzaji watatu wakahawa wenye rika tofuati tofauti wakiwa wameweka kahawa kwenye gunia kwa ajili ya kuuza.

Watu wa rika mbalimbali waliovaa sare ya rangi ya bluu wakiwa wanapanga ndizi kwenye matenga yenye rangi ya njano, kijani na bluu kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba la nyanya ambazo zipo zilizoiva, pamoja na mbichi, zenye rangi ya kijani na nyekundu. Huku akiwa ameshikilia tenga kwa ajili ya kuvuna.

Mkulima yuko juu ya karoti zilizovunwa, zenye rangi ya machungwa. Huku nyuma yake kukiwa na miti yenye rangi ya kijani.

Shamba lililopandwa mimea jamii ya mipapai ambayo imeshaanza kutoa matunda, lakini bado hayajaiva yana rangi ya kijani.

Mwanamke mmoja akiwa ameshikilia beseni lenye rangi ya kijani, lenye matunda ya kahawa, huku akiwa anachuma kahawa katika mti.

Bomba la mpira linalotumika katika shughuli za umwagiliaji maji shambani limewekwa katikati, huku likiwa limezungukwa na vitunguu maji vilivyotoka kuvunwa.

Mkulima aliyevaa shati nyeusi pamoja na viatu vya shamba vyeusi, akiwa katika shamba, huku akiwa anaonyesha mimea aina ya nyanya, zisizokomaa zenye rangi ya kijani.

Mkulima aliyevalia kofia akiwa anakagua mazao aliyoyapanda ambayo yameshikiliwa na vijiti katika shamba.

Vitunguu maji vilivyovunwa, vimewekwa juu ya mabomba yenye rangi nyeusi, ambayo yanatumika katika shughuli za umwagiliaji.

Shamba lililopandwa mimea mbalimbali, ikiwemo migomba ambayo inaanza kukua, yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wa rika mbalimbali ikiwemo vijana, wazee pamoja na watoto, wakiwa wanavuna viazi mviringo ambavyo wamevikusanya sehemu moja.

Kijana aliyechuchumaa huku akiwa amevaa nguo yenye rangi ya bluu, akiwa shambani wakati mkononi mwake akiwa ameshikilia mmea wa mgomba .

Mwanamke mmoja akiwa ameshikilia viazi viwili mikononi mwake, huku vyengine vikiwa chini ambavyo vimetoka kuvunwa katika shamba walilopo.

Vijana wanne watatu wakiwa wamevaa nguo yenye rangi ya kijani, wakiwa wanachuma matunda aina ya maembe na kuyaweka kwenye tenga lenye rangi ya njano.

Mkulima aliyetoka kuvuna matikiti, amevalia nguo yenye rangi ya bluu, huku moja wapo akiwa amelibeba begani.

Wakulima wa viazi wakiwepo wanawake kwa wanaume, wakiwa wanasaidiana kuweka viazi vilivyopo kwenye gunia jeupe ndani ya kiroba chenye rangi nyekundu.

Mkulima akiwa anapanga mikungu ya ndizi zilizokomaa kwa ajili ya kuziuza, zenye rangi ya kijani kibichi.

Shamba la kisasa linalotumia kilimo cha umwagiliaji, kwa kusambaza mabomba yenye rangi nyeusi, katika mimea iliyopandwa kwa njia ya mistari.

Mkulima alievaa shati jeupe na suruali nyeusi akiwa anaangalia mabomba yanayopitisha maji, kwaajili ya kumwagilia mbogamboga katika shamba lake.

Wakulima kadhaa wakiwa katika shamba ambalo lina matope, huku wakiwa wameshikilia majembe, vilevile kuna mashine inayotumika kwa ajili ya kulimia ijulikanayo kwa jina la trekta.

Shamba linalotumika kuzalisha mimea aina ya migomba, ambayo imeshaanza kutoa matunda na ndizi zake zimeiva.

Kilimo ambacho kinajishughulisha na uzalishaji wa mimea aina ya mgomba ambao upo pembezoni mwa nyumba vilevile umewekwa plastiki ili kwa ajili ya kutunza unyevunyevu.

Kilimo cha kisasa ambacho kinatumia njia ya kupanda mbegu kwenye vitalu, kisha kwenda kuzipandikiza kwenye shamba.

Mihogo ambayo imetoka kuvunwa kwenye shamba, imewekwa kwenye viroba ambavyo vimepangwa katika eneo moja.

Kilimo kinachojishughulisha na ulimaji wa zao la mgomba, ambapo zao hilo limezaa mkungu wa ndizi zilizokomaa aina ya mshale.

Wakulima watatu, huku mmoja wao akiwa ameshikilia jembe, pia kukiwa na mashine ya kulimia, ambayo ipo kwenye matope, ambapo wakiwa wanaandaa shamba kwa ajili ya kupanda.

Wakulima wa zao la nyanya ambao wanajinsia tofauti ikiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa wametoka kuvuna nyanya hizo na kuziweka kwenye matenga kwaajili ya kuzipeleka kwenda kuuzwa.

Mimea iliyoanza kuchipua ambayo imepandwa kwenye vibakuli vilivyowekwa udongo pamoja na mbolea, ambavyo vina rangi nyeusi.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga, kilichopandwa kwa njia ya matuta, kimewekwa mabomba kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lililooteshwa mimea ya mpapai, ambayo ilishatoa matunda lakini bado ni mabichi, yana rangi ya kijani.

Miti jamii ya mipapai ikiwa imetoa matunda, ambapo mengine yamekua yameanguka chini, yenye rangi ya kijani na njano.

Pilipili hoho za rangi ya njano pamoja na nyekundu zilizopandwa kwa kilimo cha kupandikiza vijiti kwa ajili ya kushikilia mmea.

Mti aina ya mgomba umetoa mkungu mmoja wa ndizi zilizokomaa, ambapo zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuliwa.

Watu wa jinsia tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wanakagua viazi vitamu ili kuvipakia katika matenga yenye rangi ya bluu pamoja na kijani.

Kilimo cha kisasa, kinachotumika katika uzalishaji wa mazao, ambapo mimea yake imewekwa katika viroba vyenye rangi nyeupe.

Bustani imepandwa mboga za aina mbalimbali zenye rangi tofautitofauti, ikiwemo nyekundu pamoja na kijani, imezungukwa na miti.

Mimea midogo midogo iliyochipua ambayo imepandwa kwa njia ya mstari, iliyopitishiwa mabomba ya maji kwaajili ya shughuli za kumwagilia.

Mashine ya kilimo ambayo inatumika kwa ajili ya kukatia majani kwenye shamba ili kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Kilimo ambacho kinatumia mashine ya kulimia ijulikanayo kwa jina la trekta ambalo linafanya kazi ya kukata majani kwa ajili ya kuandaa shamba kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kilimo cha kisasa ambacho kinatumia mashine ya kiteknolojia, ambayo imewekwa kwajili ya kusaidia kukuza mimea iliyopandwa kwenye shamba.

Sehemu ambayo imewekwa mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ili kusaidia kukuzia mimea ambayo inapandwa kwenye vitalu vidogovidogo.

Mashine ya kisasa ya kilimo ambayo imetengenezwa kwa kitekinologia, inayotumika kwa ajili ya kusaidia kukuzia mimea.

Kilimo cha kisasa ambacho kinatumia mashine ya kilimo ambayo, ijlikanayo kwa jina la "Pektsa" yenye jembe kwa nyuma lililokuwa na visu kwa ajili ya kulimia shamba.

Kilimo cha kisasa ambacho, kinahusianisha na utumiaji mashine za kilimo, ambazo zinatumika kwa ajili ya kuoteshea mimea.

Wakulima wawili, wakiwa wamekaa kwenye mashine ya kulimia ijulikanayo kama trekta, ambayo inafanya kazi ya kuandaa shamba.

Mashine ambayo inatumika katika shughuli za kilimo, ambapo husaidia kwa ajili ya kuoteshea mimea vilevile imeunganishwa na waya wenye rangi ya bluu pamoja na nyeusi.

Mashine za kisasa za kitekinolojia zinazotumika katika shughuli ya kilimo, kwa ajili ya kupandia mimea kwenye vitalu.

Mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambayo husaidia katika ukuzaji wa mimea, vilevile imewekewa taa kwa ajili ya kuipatia mimea mwanga.

Mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambapo inafanya kazi ya kuotesha mimea, kwa kuiweka katika vitalu, ambavyo vina rangi nyeupe.

Mashine za kisasa, zinazotumika katika shughuli za kilimo ziko ndani ya shamba lijulikanalo kama "Green house " zikiwa zinasaidia katika unyanyuaji wa mazao yaliyowekwa kwenye kitalu.

Mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambayo inatumika ili kuoteshea mimea.

Mashine ya kulimia mbayo ijulikanayo kwa jina la trekta, ipo katika shamba lililokua na maua yenye rangi ya njano pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani.

Ukulima wa kisasa ambao unatumia mashine ya kilimo kwa ajili ya kuoteshea mimea, ambapo mashine hiyo imetengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na nyaya mbalimbali.

Mashine ya kiteknolojia ya kilimo kwa ajili ya kuoteshea mimea, yenye matobo ambayo ndani yake yana mimea yenye rangi nyeupe kwenye uso,

Mkulima akiwa anatumia trekta lenye rangi ya bluu, kwa ajili ya kuandaa shamba, ili aje kupanda mbegu.

Ukulima wa kisasa wa zao la stroberi, ambao unatumia mashine ambayo ina rangi nyeupe; imeandikwa "BERRY".

Mashine kwajili ya kuoteshea mimea ambayo ndani yake kuna udongo wenye rangi nyeusi pamoja na mimea, iliyoanza kukua yenye rangi ya kijani kibichi.

Mkulima akiwa amekaa nyuma ya trekta lenye rangi jekundu ambalo linatumika kwa ajili ya kuandalia shamba.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia trekta kwa ajili ya kuandaa shamba, litakalopandwa mimea ya aina mbalimbali.

Madaktari wawili wa kilimo waliovalia makoti meupe wakiwa katika shamba la kisasa lenye mashelfu yaliopandwa mimea, huku kukiwa na feni nyingi nyeusi ndogondogo.

Mtambo ambao unatumika katika shughuli za kilimo wenye rangi ya kijani unaotumiwa kwa ajili ya kukusanya majani yaliyofyekwa makavu.

Mtambo unaotumika katika shughuli za kilimo kwa ajili ya kuandalia shamba, ili mkulima aweze kuja kupanda mbegu.

Mtambo unaotumika katika shughuli za kilimo, wenye rangi ya machungwa, nyekundu na nyeupe. Wenye matairi madogomadogo meusi manne.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kukuzia mimea, ambayo imewekwa taa kwa juu, ili iweze kuupatia mimea inayooteshwa mwanga, kwa ajili ya kukua.

Kilimo cha kisasa cha matango, ambayo yananing'inizwa katika mabomba, pia kuna mtambo wenye matairi manne ambao unatumika katika kulimia.

Kilimo cha kisasa cha upandaji wa mimea kwa kutumia trekta lenye rangi nyekundu pamoja na matairi yake meusi.

Mtambo wenye rangi ya njano, unaotumika kwa ajili ya kukusanyia majani yaliyofyekwa katika kifungu kimoja.

Mtambo wenye rangi nyekundu, ambao unatumika katika shughuli za kilimo kwa ajili ya kuandalia shamba ili mkulima aweze kupanda mbegu.

Kilimo cha kisasa, ambacho kinausihanisha na utumiaji wa mtambo ujulikanao kama trekta, kwa ajili ya kulimia shamba.

Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia ambao unatumika kwa aajili ya kuoteshea mimea wenye rangi nyeupe.

Sehemu ambapo pametengenezwa mabwawa ambayo yanatumiwa kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa samaki, vilevile kumezungukwa na miti mirefu.

Ufugaji wa samaki wa kisasa, ambao unahusianisha na kutengeneza bwawa linalosaidia kwa ajili ya kukuzia samaki. Vilivile limewekewa nyavu kwa juu kwa ajili ya kuwalinda samaki hao.

Ufugaji wa samaki ambao unahusianisha na kuchimba bwawa, vilevile kuweka plastiki yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kusaidia kutunza maji.

Ufugaji wa kisasa wa samaki wa mapambo, ambao wanawekwa kwenye bwawa lililotengeneza kwa kutumia vioo ambapo lina mashine zinazosaidia kuchuja na kuingiza hewa katika bwawa hilo.

Ufugaji wa kisasa wa samaki wa mapambo, ambao wamewekwa kwenye kibwawa kilichojengwa na kupakwa rangi ya bluu. Vilevile unahusianisha na kilimo cha kisasa kijulikanacho kwa jina la haidroponi.

Bwawa la samaki la kisasa lililotengenezwa kwa vioo, ambalo ndani yake kuna samaki wenye rangi na aina tofautitofauti.

Bwawa la samaki la majumbani la kisasa, lililotengenezwa kwa kutumia glasi, limewekwa samaki wa aina tofautitofauti.

Ufugaji wa samaki, unaotumia samaki wa mapambo, waliowekwa kwenye chombo cha kuhifadhia samaki hao, ambao wana aina na rangi tofautitofauti.

Bwawa lililochimbwa kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa samaki, lililozungukwa na miti limewekewa wavu kwa ajili ya kulinda samaki.

Samaki wawili wekundu wakiwa wanaogelea, ambapo mkiani mwao wana rangi nyeupe, pia ni wapana katikati.

Ufugaji wa samaki wa kisasa, unaotumia bwawa lenye rangi ya bluu, ambapo pia limechomekwa mabomba, yanayosaidia kusafisha na kupitisha maji.

Kilimo cha samaki kinachofanywa kwa njia ya kuchimbwa bwawa linalowekwa plastiki nyeusi pamoja na maji kwa ajili ya uzalishaji.

Mazao ya kilimo, yajulikanayo kama nafaka, yakiwa yamepangwa na kuwekwa katika viroba vyenye rangi nyeupe.

Msitu ambao umezungukwa na miti, vilevile kuna daraja ambalo linawasaidia watu kupita, katika mto ambao maji yake yanaenda kwa kasi kidogo.

Mto ambao upo katika sehemu yanye mawemawe, vilievile kingo zake zimezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti iliyofungamana.

Msitu ambao una miti mirefu vilevile una daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao, ambalo liko pembezoni mwa pango. Kuna mtalii akiwa anachungulia.

Shamba linalotumika kwa kwa ajili ya kuoteshea mimea kwa kuiweka kwenye mifuko yenye rangi nyeusi, iliyowekewa udongo, ambapo kukiwa na watu wamesimama shambani hapo.

Watu wa rika la jinsia tofautitofauti ikiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa wamechuchumaa, huku nyuma yao kukiwa na msitu wenye miti mirefu yenye rangi ya kijani na mbele yao kukiwa na miti midogomidogo.

Daraja lililojengwa kwa kutumia mbao, limewekwa kwa ajili ya watu kuvuka, limezungukwa na miti pamoja na uoto wa asili.

Sehemu ya ardhi iliyojaa maji ijulikanayo kama bwawa imezungukwa na uoto wa asili, pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Wakulima wawili, ambapo mmoja wao akiwa ameshikilia beseni lenye rangi nyekundu na mwingine akiwa ameshikilia jembe huku akiwa anapalilia.

Watembea kwa miguu wakiwa wanapita katika njia, iliyopembezoni mwa mlima ambayo inazungukwa na uoto wa asili.

Mbwa wa rangi ya udongo pamoja na nyeusi, akiwa amesimama katikati ya njia iliyozunguukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho kimelimwa katika eneo dogo, kinachohusianisha na kutumia mabomba yanayosambaza maji kwenye mimea, ambayo imewekwa kwenye matobo yake.

Kilimo cha kisasa, kinachotumika kwa ajili ya kuoteshea mimea, ambapo kinatumia mabomba yanayopitisha maji, kwa ajili ya kumwagilizia mimea, iliyowekwa ndani ya matobo ya bomba hilo.

Ukulima wa kisasa ambao unatumia njia ya haidroponi, ambapo mimea inapachikwa kwenye mabomba yanayosambaza maji.

Kilimo cha kisasa kinachojulikana kwa jina la haidroponi, ambacho kinatumia mabomba yaliyounganishwa, yanayopitisha maji kwenye mimea, ambayo imewekwa kwenye matobo ,yaliyowekwa kwenye hayo mabomba, ambayo yamewekewa udongo.

Shamba la kisasa linalotumia njia ya mabomba ya kupitisha maji, ambayo yana rangi nyeupe yaliyokuwa na matobo, ambayo yanatumika katika huoteshaji mimea.

Kilimo cha kisasa cha eneo dogo ambacho kinatumia mabomba yanayopitisha maji na kutobolewa matobo, ambayo yatatumika kwa ajili ya kuoteshea mimea ambayo yanawekwa mbolea na mchanga.

Kilimo cha kisasa ambacho kinatumia bakuli linalotiwa maji pamoja na kutobolewa matobo, linalowekwa mimea pamoja na mbolea.

Bustani ndogo yakuoteshea mbogamboga ambayo imezungushiwa na mbao, pia imewekwa mabomba kwa ajili ya kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mabomba ambayo yanapitishwa maji na kutobolewa matobo ambayo yanatumika kwa ajili ya kuoteshea mimea.

Shamba la kisasa linalotumia mabomba ambayo yanawekwa maji, kwa ajili ya kusambazia mimea ambayo imewekwa kwenye matobo hayo.

Kilimo cha kisasa ambacho kinafahamika kwa jina la hydroponi ambacho kinahusianisha na uwekaji wa mabomba ambayo yanapitisha maji , vilevile yametobolewa matobo ambayo yanahifadhiwa mimea ili iweze kukua.

Kilimo cha kisasa kinachotumia beseni lenye mfuniko, ambalo linatobolewa matobo na kuwekwa mimea, pia linakuwa limejazwa maji kwa ajili ya kusambaza maji kwenye mmea.

Kilimo cha kisasa cha eneo dogo, ambalo kinajulikana kwa jina la haidroponi, ambapo mimea imewekwa kwenye beseni lenye rangi nyeusi lililowekewa udongo, vilevile kuna mabeseni mengine ambayo yamewekwa maji kwa ajili ya kusambazia mmea huo.

Shamba dogo ambalo linatumia njia ya haidroponi kwaajili ya kuzalishia na kukuzia mimea, huku kukiwa na mkulima ambaye anatia maji kwenye mabomba hayo.

Mimea ya jamii moja ambayo imepandwa, kuelekezea katika mti, ikipishana kama mita moja moja kuelekea katika mmea mmoja hadi mwingine.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba yenye rangi nyeupe yaliyotobolewa na kuwa na mashimo yanayopishana kwa sentimita thelathini, na kuwekwa mimea ndani ya hayo mashimo.

Kilimo cha kisasa kinacho tumia mabomba ya kupitishia maji ambayo yanamatobo yanayo pishana kama sentimita thelathini, na yana udongo pamoja na mimea iliyopandwa.

Mmea umepandwa katika bomba linalopitisha maji, lililotobolewa kati na kuwekwa plastiki nyeusi, ambayo inabebelea udongo pamoja na mbolea.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba yanayopitisha maji, yaliyotobolewa matobo ambayo yanapishana kama sentimita kumi na tano, yanayotumika kuwekewa mimea pamoja na udongo.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga, kinachotumia mabomba yaliyotobolewa na kuwekewa plastiki yenye rangi nyeupe.

Mizizi ya mimea iliyopandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, ambacho kinatumia mifuniko yenye mitobo na vibakuli vya rangi nyeusi pamoja na ya buu linalo hifadhia maji ya kumwagilia mizizi hiyo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba, yanayopitisha maji huku yakiwa yametobolewa kwa juu. kwa ajili ya kuweka udongo pamoja na mimea itakayooteshwa.

Mkulima wa kilimo cha mazao ya viwandani, akiwa anakagua vitunguu ambavyo vimetoka kuvunwa, vilivyowekwa kwa pamoja, huku vingine akiwa anaviweka kwenye vifungashio kijulikanacho kwa jina la mfuko wa plastiki.

Kilimo cha mazao ya viwandani ambacho kimepandwa kwa njia za kisasa katika eneo kubwa, vilevile mazao hayo yamewekewa plastiki kwaajili ya kutunza unyevuunyevu.

Sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kilimo cha viwandani cha mazao aina ya uyoga, ambapo sehemu hiyo inapaswa kuwa na giza ili mimea hiyo iweze kuota.

Kilimo cha kisasa cha viwandani ambacho kinatumua eneo kubwa kwa ajili ya kufugia vifaranga vya kuku, ambavyo vinawekwa katika eneo moja na kupewa matunzo ikiwemo chakula.

Shamba la mbogamboga lililopandwa kwa njia za kisasa ambayo ijulikanayo kama nyumba ya kijani, linalochukua eneo kubwa huku likiwa na mkulima ameinama.

Kilimo cha kiwandani cha mazao aina ya migomba, ambayo imepandwa na kuzungushiwa wavu wenye rangi ya bluu.

Shamba la kuzalisha mazao ya kabichi ambayo linachukua eneo kubwa, pia limechomekwa mabomba ambayo hutumika katika shughuli ya umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa cha viwandani ambacho kinajishughulisha na ulimaji wa eneo kubwa. Vilevile, wanatumia njia za kisasa za kilimo kwa ajili ya kuzalisha mazao mengi.

Mwanamke mmoja akiwa katika shamba la mikahawa, ambalo limetoa mazao ama matunda yenye rangi nyekundu, njano, pamoja na kijani ambayo hayo ni mazao yanayotumika katika kilimo cha viwandani.

Wakulima wa kilimo cha kisasa cha viwandani ambapo wakiwa wanakagua mazao yaliyopandwa kwa kuwekwa kwenye ma bakuli au vitalu vyenye rangi nyeusi.

Kilimo cha kisasa cha viwandani, ambacho kinajishuhulisha na uzalishaji wa mbogamboga, vilevile kinatumia eneo kubwa ambapo kwenye shamba, kuna mkulima aliyevaa kofia.

Wafanyakazi wa jinsia ya kike, wakiwa wanapakia maparachichi kwenye vifungashio, huku wakiwa wamevaa magauni yenye rangi ya kijani, pamoja na barakoa na kofia.

Shamba la makabichi, linalotumia eneo kubwa lililopandwa kwa njia ya matuta, kwa kupishanisha makabichi mstari mmoja mpaka mstari mwingine.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike, wakiwa wanavuna mazao ya aina ya chai na kuyawekwa kwenye vikapu vyao.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na madoa meupe wapo katika banda, hukuwakiwa wametoa vichwa vyao nje.

Bidhaa za kilimo aina ya nyanya zikiwa zimepakiwa kwenye vifungashiO vyenye rangi ya kijani vikiwa ndani ya kiwanda chenye mitambo ya rangi nyekundu.

Kilimo kinachotumia eneo kubwa kwa ajili ya kupanda mazao ya mananasi, ambapo mananasi yameshaanza kukomaa.

Wakulima watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakiwa wanapalilia shamba la makabichi huku wakiwa wanatoa magugu yaliyoko.

Watu wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiwa kwenye shamba, huku wanawake wakiwa wanachuma mbogamboga za majani.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika shamba lenye mazao ya kilimo ya mahindi, akifanya ukaguzi wa shamba hilo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia eneo kubwa kwa ajili ya kuoteshea mimea, pia inatumia njia ya "Green House" ama nyumba ya kijani.

Shamba la kisasa la kuoteshea uyoga ambao una rangi nyeupe pia kuna mashelfu ya kuwekea uyoga huo.

Shamba ambalo linatumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambalo limechimbwa na kuwekwa bomba ambalo litasaidia kwa ajili ya kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Shamba lililosambazwa mabomba kwaajili ya kumwagilia maji katika mimea, ambapo lina wanaume wawili waliosimama pamoja na mmoja aliyechuchumaa.

Shamba linalotumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, ambalo limesambazwa mipira inayotumika kwa ajili ya kusambazia maji mimea.

Shamba linalotumia njia ya kisasa ya umwagiliaji ambayo inahusisha usambazaji wa mabomba ambayo yatatumika kwa ajili ya kusambazia maji katika mimea iliyopandwa.

Shamba linalotumia kilimo cha kisasa ambacho kinatumia njia ya umwagiliaji kwa kupitisha mabomba, ili kuweza kupatia mimea maji isiweze kukauka na kufa.

Shamba linaloandaliwa kwa ajili ya kilimo, ambalo limefungiwa mabomba ili kuweza kusaidia shughuli za umwagiliaji wa shamba hilo; ambacho hichi ni kilimo cha kisasa.

Shamba linaloandaliwa kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambalo limechomekwa mabomba yenye rangi nyeusi kwa mpangilio ili kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Shamba la kisasa, linalotumia njia za umwagiliaji, ambalo limechomekwa mabomba yaliyosimamishwa, yenye rangi nyeusi pamoja na bluu kwa juu ambayo yanatoa maji kwa ajili ya kumwagilizia.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, kinachotumia mabomba, ambayo yanasambazwa, ili kupitisha maji katika shamba, kwa ajili ya kumwagilia.

Shamba lililopandwa mimea kwa njia ya mstari, limepitishwa mabomba yenye rangi nyeusi, kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, kinachotumia mabomba yenye rangi nyeusi yanayopitisha maji kwa ajili ya kumwagilia shamba.

Shamba la mbogamboga lililopandwa kwa mfumo wa matuta, limewekwa mabomba meusi ya umwagiliaji ili kurahisisha kilimo.

Kilimo cha umwagiliaji, kinachotumia bomba jeusi linalopitishwa katika mimea, iliyopandwa kwa njia ya mstari.

Kilimo cha kisasa, cha umwagiliaji, kinachotumia mabomba kwa ajili ya kusambaza maji, katika shamba. Kimechomekwa vijiti kwa ajili ya, kushikilia mimea itakayoota.

Bomba linalotumika katika shughuli za umwagiliaji wa kilimo cha kisasa, limewekwa katikati ya matuta mawili, yaliyopandwa mimea.

Bomba kubwa la maji, huku lingine likiwa limeelekezwa shambani, linalotumika katika shughuli za kilimo za umwagiliaji.

Mto wenye maji yaliyotulia ambao kingo zake kuna majani ambayo yana rangi ya kijani pamoja na mengine kuwa makavu, ndani yake kuna mawe madogomadogo umezungukwa na uoto wa asili ambao umekauka.

Sehemu ya ardhi, ambayo ina mto ambao kingo zake zimezungukwa na uoto wa asili, ikiwemo miti pamoja na majani.

Sehemu ya ardhi, ambayo ina milima pamoja na mabonde, vilevile ina uoto wa asili, ikiwemo miti mirefu pamoja na majani yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi ambayo imezungukwa na miti yenye rangi ya kijani, vilevile panatumika kwa ajili ya makazi ya watu ambapo kumejengwa nyumba.

Mto wa maji ambayo maji yake yanatembea kwa utaratibutaratibu. Vilevile kingo zake zimezungukwa na mimea ya asili, ikiwemo majani pamoja na miti midogomidogo.

Sehemu ya ardhi ambayo ina majani yaliyokauka, vile vile pembeni yake kuna mji uliojengwa kwa maghorofa ambapo kuna miti michache.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare, ambayo imezungukwa na miti yenye rangi kijani, pamoja na nyasi zilizokauka.

Sehem ya ardhi ambayo inatumika kwa ajii ya kilimo, pamoja na malazi ambayo ina uoto wa asili ikiwemo miti mirefu.

Sehemu ya ardhi ambayo imezungukwa na mimea aina ya miti, pamoja kuna mnyama wa porini ajulikanaye kwa jina la twiga, vilevile nyuma yake kuna mji uliojengeka kwa maghorofa.

Sehemu ya ardhi ambayo ina milima na mabonde, inayotumika katika shughuli za kilimo pamoja na makazi ya watu.

Sehemu ya ardhi iliyojawa na maji, ambayo ijulikanayo kama bwawa, imezungukwa na uoto wa asili pamoja na vimilima.

Sehemu ya ardhi ambayo ina milima na mabonde, vile vile imezungukwa na Uoto wa asili kama miti pamoja na majani yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi, iliyo na milima pamoja na mabonde, pia kuna sehemu ya tambarare, ambayo imezungukwa na mimea, pamoja na uoto wa asili.

Sehemu ya ardhi yenye maji pia imezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti vile vile, kuna barabara ya vumbi inayopita katikati.

Sehemu ya ardhi iliyotambarare ambayo ina uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na nyasi, ambapo kuna barabara ya vumbi.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare pamoja na milima, ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na nyasi.

Sehemu ya ardhi iliyokuwa na bonde ambalo ndani yake kuna maji yaliyojikusanya na kuunda bwawa, pia limezungukwa na uoto wa asili.

Sehemu ya ardhi iliyozungukwa na maji ijulikanayo kama ziwa ikiwa na ndege walao samaki, pamoja na wanyama jamii ya pundamilia, pamoja na mti mrefu.

Sehemu ya ardhi yenye miti yenye rangi ya kijani pamoja na iliyokauka, ambayo nyuma yake imezungukwa na milima.

Hali ya hewa ya kitropiki iliyozungukwa na miti, pamoja na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, ambapo nyuma yake kuna milima.

Mkusanyiko wa wanyama wa porini jamii ya twiga ambao mbele yao kuna msitu uliofungamana wenye miti ya rangi ya kijani.

Mazingira ya kitropiki ambayo yamezungukwa, na milima pamoja na uoto wa asili, ikiwemo: majani mafupi pamoja na miti.

Ardhi yenye milima na mabonde, ambayo imezungukwa na uoto wa asili, huku kukiwa na watu ambao wanatumia ardhi hiyo kama shamba.

Mlima wenye barafu katika kilele, umezungukwa na msitu wenye miti yenye rangi ya kijani iliyo mirefu pamoja na uwoto wa asili.

Mti mmoja mrefu, wenye matawi yenye majani ya rangi ya kijani, umezungukwa na nyasi zilizokauka, ukionyesha hali ya kijangwa.

Wanyama wa jamii ya tembo wakiwa mbugani wanakula majani, huku pembeni yao kukiwa na mti mrefu.

Mto wa maji tiririka uliotengeneza umbo la herufu 's' unaozungukwa na miti na uoto wa asili wa rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi iliyojawa na maji, ijulikanayo kama ziwa, imezungukwa na majani, pia kuna boti mbili zimeegeshwa pembeni.

Ukanda wa kitropiki wenye miti ya aina mbalimbali pamoja na milima, iliyoizunguka mto wa maji tiririka yanayotiririka taratibutaratibu.

Sehemu ya ardhi iliyoinuka ijulikanayo kama mlima, imezungukwa na miti pamoja na uoto wa asili wenye rangi ya kijani.

Miti mikubwa miwili mirefu, iliyozungukwa na majani ya kijani, pamoja na mengine yaliyoanza kukauka katika hali ya hewa ya kiangazi.

Milima miwili, iliyotenganishwa na barabara ya matope, huku watu kadhaa wakiwa wanapita chini yake. Pembeni kuna uoto wa asili.

Sehemu ya njia ambayo imezungukwa na uoto wa asili, pia mwingine umeshaanza kukauka, ambapo mbele yake kuna mti mkubwa wenye rangi ya kijani mpauko.

Wanyama wa aina mbalimbali ikiwemo pundamilia, wakiwa wanakula majani na pia wamezungukwa na miti ya aina mbalimbali.

Mto wa maji tiririka yanayo tembea taratibu, ukiwa umezungukwa na mimea ya asili ikiwemo miti pamoja na majani.

Mto wa maji tiririka ambapo kingo zake zimezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi ilio na uoto wa asili ikiwemo miti, huku kukiwa na jua linalo zama pamoja na milima mifupimifupi.

Mto wa maji tiririka yanayotembea taratibu taratibu ikiwa umezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti yenye rangi ya kijani, pia kuna makazi ya watu.

Mto wa maji tiririka ambao kingo zake umetengeneza umbo la ''s'' umezungukwa na mimea ya asili yenye rangi ya kijani.

Mti mmoja mrefu upo pembezoni mwa barabara, ambapo nyuma yake kuna mlima uliozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani.

Mandhari iliyo zungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na uoto wa asili vilevile, bila kusahau milima iliyokuwa mbele.

Watu wa jinsia mbalimbali, ikiwemo wanawake kwa wanaume, wamevalia mavazi meupe yenye kofia ambayo ina neti nyeusi kwa ajili ya ufugaji wa nyuki.

Banda la mbuzi lililotengenezwa kwa mbao, limewekwa matobo kwa ajili ya mbuzi kutoa kichwa chake ili aweze kula majani pamoja na maji.

Mbuzi wawili, wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa mbao, huku wakiwa wametoa vichwa vyao nje, ili waweze kula majani.

Mbuzi watano wakiwa katika banda, lililotengenezwa na mbao, huku wakipewa majani kwa ajili ya malisho yao.

Mbuzi wenye rangi ya udongo pamoja na nyeupe, wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, huku wakiwa wametoa vichwa vyao nje.

Ufugaji wa kuku wa majumbani ambao unahusianisha na kuwafuga kuku Kwa kuwaweka katika banda Moja vilevile kuwapatia chakula Kwa kuwawekea kwenye chombo chao.

Mfugaji akiwa amesimama katikati ya kuku, huku akiwa ameshikilia wengine mkononi. Vilevile nyuma yake kuna banda la kuku wengine ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao.

Ndege jamii ya kuku, ambao wanafugwa majumbani, wako shambani wakiwa wanajitafutia chakula chao wenyewe.

Mfugaji wa ndege aina ya bata akiwa katika banda lao, huku akiwa anawapatia chakula na wengine wakiwa wanakula chakula kilichopo chini.

Mfugaji wa majumbani akiwa kwenye banda la bata, ambapo ameshikilia kiroba kilicho ifadhi chakula kwa ajili ya kuwalisha mifugo yake.

Mfugaji akiwa anawapa kuku matunda aina ya tikiti, huku pembeni yake kukiwa na chombo kilicho pembelea mayai ambayo yamejaa mpaka juu.

Daktari wa mifugo aliyevalia koti jeupe, na sketi nyeusi pamoja na miwani, akiwa amezungukwa na kuku wenye rangi ya udongo.

Muuzaji anayeuza pembejeo za kilimo, akiwa katika duka ambapo kuna makabati yanayohifadhi bidhaa hizo, ikiwemo mbegu za mimea.

Vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia mabati, ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za kilimo ambapo zina picha kwa mbele inayoelezea ni aina gani ya mmea.

Mbegu zilizopandwa katika shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za umwagiliaji, ambapo wanasambaza mabomba katika shamba; zimeanza kukua na kutoa mimea.

Mbegu zilizopandwa kwenye shamba ambalo liliwekewa mbolea, zimeanza kuchipua na kutoa mimea midogomidogo, ambayo shina lake lina rangi nyekundu pamoja na majani yake ni ya kijani .

Shamba ambalo limepandwa mbegu zilizoanza kuchipua na kutoa mimea midogo midogo vilevile lina mabomba ambayo yanatumika kwa ajili ya kusaidia kwenye shughuli za umwagiliaji.

Mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo zimefungwa kwenye vifungashio ambavyo vina picha inayoelezea ni aina gani ya mmea. Zipo dukani ambapo zimewekewa karatasi kwa ajili ya kuelezea ni bei gani.

Mbegu zinazotumika katika kilimo, zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio vyenye rangi nyeupe ambavyo vina picha inayoelezea ni aina gani ya mmea. Vimewekwa kwenye duka vikiwa vimening'inizwa kwenye henga kwa ajili ya kuuzwa.

Mbegu zinazotumika kwenye kilimo ambazo zimehifadhiwa kwenye vifungashio, vyenye rangi nyeupe vilivoning’inizwa dukani. Ambavyo vina picha ya kuelezea ni aina gani ya mmea.

Shamba ambalo linatumia njia za kisasa, vilevile limepandwa mbegu ambazo zimeshaanza kuchipua na kutoa mmea, ambapo limewekewa mabomba yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji.

mbegu zilizopandwa katika shamba, ambalo linatumia njia za kilimo za kupanda kwa kutumia matuta, zimeanza kuota na kutoa mimea

Aina mbalimbali ya mbegu zimewekwa kwenye viroba vyenye rangi ya kaki ambapo zimewekewa vikaratasi vinavyoelezea ama kutambulisha ni aina gani ya mmea.

Mbegu zilizopandwa kwenye shamba ambalo linatumia njia ya kisasa ya kilimo, ya umwagiliaji kwa kusambaza mabomba, zimeanza kuchipua na kutoa mimea.

Shamba linalotumia njia za kisasa za kilimo ambapo linatumika kwa ajili ya kuoteshea mbegu, vilevile mbegu hizo zimewekwa kwenye vibakuli ambapo, zimeshaanza kutoa mimea.

Mbegu zinazotumika katika shughuli za kilimo, zimehifadhiwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe, pia vina picha ambayo inaelezea ni aina gani ya mmea ambao utaota.

Bidhaa za kilimo zijulikanazo kama nafaka, zimewekwa kwenye magunia tofautitofauti kulingana na aina ya bidhaa hizo, ikiwemo njugu mawe, maharage, pia pamoja na karanga.

Shamba lililopandwa mbegu ambazo zimeanza kuchipua, na kutoa mmea lina bomba lenye rangi Nyeusi ambalo limetobolewa kwaajili ya kumwagilia maji.

Shamba linalotumika kwa ajili ya kuoteshea mimea, iliyowekwa kwenye vibakuli vyenye rangi nyeusi, ambavyo vimepangwa kwa mistari mistari.

Mimea iliyoanza kuchipua, ambayo imepandwa kwa kilimo cha matuta, pia imepitishiwa mabomba ya maji, kwa ajili ya kusaidia usambazaji wa maji shambani.

Mbegu zilizopandwa katika shamba linalotumia kilimo cha umwagiliaji, zimeanza kuota kwa sababu ya kuwepo kwa mabomba, yanayopitisha maji.

Vifungashio vya kijani vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu ya kilimo, zenye picha ya katikati la zao hilo, ikiwemo picha ya nyanya pamoja na kitunguu.

Shamba lililopandwa kwa njia ya mistari, lenye mimea ambayo imeshaanza kuchipua, linatumia mabomba, kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wanaandaa shamba la kisasa kwa ajili ya kupanda mbegu walizozishikilia mkononi.

Kifungashio cha kuhifadhi mbegu, chenye rangi ya njano pamoja na kijani, ambacho mbele yake kina picha inayoonyesha mboga za majani.

Kifungashio kinahotumika kuhifandhia mbegu za kilimo, ambacho kina rangi ya kijani pamoja na nyeupe, ambacho kimebandikwa picha ya mmea huo.

Kifungashio kinachotumika kuhifadhia mbegu za kilimo, chenye rangi ya kijani, njano na nyeupe, chenye picha ya kabichi.

Kifungashio cha kuhifadhi mbegu za kilimo chenye rangi ya kijani na njano pamoja na rangi ya kijivu, ambacho mbele yake kina picha ya mmea.

Nyanya zilizohifadhiwa katika kikopo cha bati ambazo zipo ndani ya boksi lenye rangi ya kahawia.

Vifungashio vinavyotumika kuhifadhi mbegu za kilimo, ambazo zina picha kuonyesha aina ya mbegu ikiwemo picha ya nyanya, kitunguu pamoja na pilipili hoho.

Vibakuli vyenye rangi nyeusi kwa ndani vinazotumika katika shughuli za kuoteshea mmea, vilivyo na mchanga wenye mbolea pamoja na mbegu zilizoanza kuota.

Shamba la umwagiliaji, lililopitishwa mabomba yenye rangi nyeusi, likiwa na mimea iliyoanza kuchipua, limepandwa kwa njia ya matuta.

Mimea inayooteshwa kwenye vitalu vyenye udongo ndani yake, vina rangi nyeusi, vimewekwa kwenye meza ya mbao, karibu na dirisha.

Shamba la kisasa ambalo linatumika kwa ajili ya kuoteshea mbegu zinazopandwa, kwenye vitalu vidogo vidogo vya aina tofauti tofauti.

Mbegu zinazotumika katika shughuli za kilimo, zimehifadhiwa katika kifungashio kilicho na rangi ya kijani, pamoja na, goldi na silva. Kimechorwa picha ya kabichi juu.

Kifungashio kinachotumika kuhifadhia mbegu zinazotumika katika kilimo, chenye rangi ya kijani, pamoja na njano; chenye picha ya mimea katikati.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama, huku nyuma yake kukiwa na mbegu zilizowekwa katika vifungashio za aina mbalimbali.

Mbegu za kuoteshea zimewekwa katika vifungashio, ambavyo vipo katika shelfu la duka. Pia kuna kikaratasi cha njano kwa ajili ya kuelezea gharama ya mbegu hizo.

Bidhaa za kilimo zijulikanazo kama nafaka ikiwemo maharage na ulezi, zimewekwa kwenye magunia kwa ajili ya kuuzwa.

Nafaka mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye gunia huku zikiwa na lebo zinazoelezea aina ya mbegu hizo zikiwa katika duka.

Watu wa jinsia tofauti wakiwa wamesimama nyuma ya magunia yenye nafaka, wakati wengine wakiwa wanamimina na mwingine akiwa anapima katika kisado.

Mimea iliyoanza kuchipua, imepandwa kwenye vitalu, ndani yake kuna udongo pamoja na mbolea yenye rangi nyeusi.

Wakulima wa jinsia na rika mbalimbali, wakiwa wanajaza mbegu za nafaka katika magunia yenye rangi nyeupe.

Watu wa rika mbalimbali wenye jinsia ya kiume, wakiwa wanapandikiza mimea kwenye vitalu vilivyo na udongo.

Mbegu zinazotumika kwa ajili ya kuoteshea maua, zimewekwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe, ambavyo vimesimamishwa katika shelfu kwa ajili ya kusubiria mteja kuja kununua.

Mbegu zilizopandwa kwenye udongo wenye mbolea, ambapo nyingine zimeanza kuchipua na kutoa mimea midogomidogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu zinazotumika kuoteshea viungo, ikiwemo nyanya, karoti, pamoja na matango, zimewekwa katika kifungashio, chenye rangi ya kijani.

Kifungashio cha kuhifadhia mbegu zinazotumika katika shughuli za kilimo, chenye rangi ya kaki pamoja na kijani kinachoweza kubeba uzito wa kilo mbili.

Mbegu zinazotumika katika shuhuli ya kilimo, zimewekwa katika vifungashio ambapo vifungashio ivo vimewekwa katika mashelfu kwa ajili ya kuuzwa pia kuna makaratasi ya njano ambayo inaelezea bei ya mbegu hio.

Vifungashio vilivyo na rangi ya kaki, vinavyotumika kuhifadhia nafaka, ikiwemo maharage na mahindi.

Shamba lililolimwa kwa njia ya matuta, ambapo limepandwa mimea inayopishana kama sentimita thelathini; lililopitishwa mabomba kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Kifungashio kinachotumika kuhifadhia mbegu zinazotumika katika kilimo kwa ajili ya kuoteshea mimea, kina picha iliyochorwa kabichi.

Mabanda ya kufugia wanyama ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati, vilevile yana milango pamoja na dirisha lililowekewa nyavu.

Afisa afya wa wanyama akiwa anatoa huduma kwa mnyama anayefugwa majumbani wa aina ya mbwa, kwa kumuweka kwenye meza ili ampe matibabu.

Maafisa afya wa mifugo, wakiwa katika hospitali ya kutunzia wanyama, huku wakiwa wanamuogesha mbwa mwenye rangi nyeupe kwenye bafu la kuogea ili kuondoa bakteria pamoja na vijidudu.

Wanyama wawili wakufugwa wa majumbani wanaojulikana kwa jina la mbwa, wakiwa katika banda lao lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati.

Mbwa akiwa kwenye banda lake ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, pamoja na kuwekewa bati kwa juu huku likiwa limewekwa nje ya nyumba.

Mbwa akiwa anakula chakula kilichowekwa kwenye vyombo vyake vya kulia vya bati, ambapo pembezoni yake kukiwa na banda lake lililotengenezwa kwa mbao, pamoja na mpira wenye rangi ya njano.

Banda la kufugia mbwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, lililoandikwa herufi "J" pamoja na "H", lenye milango miwili limewekwa nje ya nyumba, ambalo lina vyombo kwa ajili ya kulia chakula kwa wanyama hao.

Banda la kufugia wanyama ambalo limejengwa kwa mbao lenye madirisha mawili pamoja na milango miwili, limewekwa nje ya nyumba.

Mbwa watatu, wako kwenye banda lililotengenezwa kwa kutumia wavu pamoja na chuma lililo na rangi jeusi.

Watu wanne; watatu wakiwa wamesimama, mmoja akiwa ameinama anawaangalia mbwa, ambapo wawili wao ni madaktari waliovaa makoti meupe huku nyuma yao kukiwa na gari jeupe.

Mbwa aliyefungwa kola nyekundu, huku akiwa ametoa ulimi nje, yuko ndani ya banda ambalo lina wavu kwa nje.

Vijana wawili wakiume waliosimama huku mbele yao kukiwa na mbwa, ambapo nyuma yao kukiwa na bomba la mpira pamoja na masufuria pia kuna miti na uoto wa asili.

Mbwa aliyekaa kwenye banda lake lililotengenezwa kwa mbao, ambalo pembezoni mwake kuna miti iliyoizunguka.

Banda la kuhifadhia wanyama, lililotengenezwa kwa kutumia mbao, lenye dirisha moja dogo pamoja na mlango mmoja.

Mnyama wa porini jamii ya nyoka ambae ana rangi nyeusi pamoja na njano, yupo katika sehemu iliyokuwa na majani yaliyokauka.

Afisa wa wanyama pori ambao wamevalia sare yenye rangi ya kijani, wakiwa na wanyama aina ya tembo huku wakiwa wamebebelea maziwa kwenye vikopo na kuwapa wanyama hao.

Tembo mdogo akiwa katika hifadhi ya wanyama ambapo anachukua mavumbi kwenye mkonga wake na kujimwagia mwilini mwake ili aweze kuondoa wadudu.

Afisa wanyama poli aliyevalia koti lenye rangi ya kijani akiwa ameishika chupa ya maziwa akimpa tembo anywe. Pembeni yake kuna tembo mtoto.

Ngedere mwenye rangi ya kijivu ambaye amesimama, nyuma yake kuna majani yaliyo na rangi ya kijani.

Ndege wa porini mwenye rangi nyeupe kwenye mwili wake, pia ana rangi nyeusi kwenye miguu yake, pamoja na rangi nyekundu kwenye macho yake, amesimama kwenye majani.

Mnyama wa porini jamii ya twiga akiwa amesimama, huku mbele yake kukiwa na mwamvuli wenye rangi nyeupe na nyuma yake kukiwa na miti mirefu.

Mnyama pori jamii ya twiga, akiwa ameweka kichwa chake kwenye chuma la nyumba, pia nyuma yake akiwa amezungukwa na miti pamoja na uoto wa asili.

Kifaru mdogo asiyekuwa na pembe, anapita katika barabara yenye udongo mwekundu, huku watalii wakiwa wanamshika.

Afisa wanyama wa porini, akiwa anampatia. Tembo maziwa yaliyokuwepo kwenye chupa yenye mfuniko wa rangi nyekundu.

Mnyama jamii ya twiga akiwa ametoa ulimi wake nje, huku nyuma yake akiwa amezungukwa na miti mirefu pamoja na mimea yenye majani yaliyokauka.

Kijana mmoja akiwa amepanda farasi mwenye rangi ya kahawia, huku kukiwa na farasi mwingine mwenye rangi nyeusi wanapita katika njia iliyozungukwa na miti mirefu, ambayo inapukutisha majani yaliyokauka kwa chini.

Nyani mwenye rangi ya kijivu na kwenye mkono wake ana rangi nyeusi akiwa ameshikilia tunda, huku mbele yake kukiwa na jani.

Tembo akiwa amesimama, huku mbele yake kukiwa na jani na pembeni yake kukiwa na mti lakini nyuma yake kukiwa na watalii.

Ngedere mwenye rangi ya kijivu, nyeupe pamoja na kahawia, mwenye mkia mrefu akiwa amesimama kwenye majani.

Wanyama wa porini jamii ya twiga, wakiwa wamesimama kwenye njia ya kupita magari, huku nyuma yao kukiwa na miti mirefu pamoja na uoto wa asili.

Ngedere mwenye rangi ya kijivu huku akiwa na rangi nyeupe katika tumbo lake anamkia mrefu amesimama.